Mtu amevalia kofia ya "KDF" na nguo za kijani akiwa na umati wa watu waliovalia kijani. Hali hii inaweza kuashirai mkutano wa kisiasa au tukio la kitaifa linalohusu serikali.

Kundi la watu wengi wanatabasamu baadhi yao wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Hali hii inaonyesha uzalendo na umoja wa wananchi ambayo ni muhimu kwa serikali.

Mazingira ya ofisi ya kisasa ya kutoa huduma kwa umma. Mfanyakazi mmoja ameketi kwenye dawati, huku wenzake wakihudumia wateja kwa umakini. Majina ya nembo za Huduma zinaonekana ukutani. Eneo zima linaonekana safi, na limepangwa vizuri ili kutoa huduma kwa ufanisi.

Kundi kubwa la watu wamevaa sare za buluu, wakiinua mikono. Hii inaweza kuonyesha mkutano wa kisiasa au tukio la umma linalohusiana na serikali likionyesha ushiriki wa wananchi.

Wachezaji wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Mchezo huandaliwa na taasisi za serikali. Burudani za michezo huletajani pamoja na kuonyesha mchango wa serikali katika maendeleo ya michezo.

Mhudumu anatoa huduma kwa wananchi kwenye kaunta. Dalili za M-Pesa na Posta Pay zinaonekana. Hii inaonyesha serikali inavyotoa huduma muhimu za malipo na mawasiliano kwa jamii.

Mwanamke amevaa joho la hakimu akihutubia kwenye jukwaa lenye nembo ya mahakama ya Kenya. Hii inaonyesha afisa wa serikali mfanyikazi katika tawi la mahakama. Inaonyesha utendaji muhimu wa serikali katika kutoa haki.

Ofisi ya kisasa ina wafanyakazi na wateja. Wafanyakazi wameketi kwenye meza zilizopangika. Bango ukutani inaonyesha wazi kuwa ni kituo cha huduma cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali za umma. Kila mtu anaonekana kujishughulisha.

Wafanyikazi wa serikali wanakagua vifaa vya kurekodi na kupita ofisini. Wamevalia suti wakionyesha umakini katika kazi yao. Hii inaashiria maandalizi ya shughuli rasmi na utumishi kwa uma.

Watu waliovaa vizuri wamesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya office of the chief justice judiciary . Hili ni tukio rasmi la serikali, likionyesha utendaji kazi wa mahakama na utawala wa sheria.

Mwanamume ameketi kwenye meza akisajili taarifa ya watu. Amevalia vesti jeusi na shati nyeupe. Watu wengine wamesimama karibu wakisubiri zamu yao kupata huduma. Shughuli hii inaashiria utoaji wa huduma muhimu za serikali kwa umma.

Wachezeji wa mpira wakikapu, moja akiwa amevalia jezi ya kenya, wako uwanjani. Serekali uunga mkono maendeleo wa mchezo, kukuza vipaji na pia kuunganisha taifa.

Mwanariadha amejirusha hewani Kwa nguvu akifanya kuruka mbali kwenye uwanja ya michezo, amekalia jezi yenye rangi nyekundu na mweusi na anaelekea kutua kwenye eneo la mchanga, mashindano haya yanaonekana kuwa makubwa na yanaweza kuwa yameandaliwa na serikali.

Wachezaji wa soka wanashangilia kwa furaha wakiwa wameshikilia kombe la mpira. Hali hii inaonyesha ushindi katika michezo na juhudi za serikali kukuza talanta za vijana nchini.

Bii Hellene Rafaela Namisi anatabasamu akiongea mbele ya nimbo ya Judicial service commission. Anaonekana akihojiwa kwa nafsi ya jaji wa mahakama kuu. Hii inaonyesha shughuli muhimu za serikali katika uteuzi wa viongozi na utendajikazi wa mahakama.

Watu watatu wamevaa majufu ya mahakama, wakiwakilisha maafisa wa sheria au majaji. Hii inaonyesha tawi la mahakama la serikali ambalo limehimu katika kusimamia sheria na pia kutoa haki.

Viongozi wawili wanashikana mikono kwa furaha huku wengine wakitazama kwa nyuma. Mwanamke amevalia nguo ya kitambaa na mwanaume amevalia shati jeupe lenye makshi. Mandhari yanafanana na machumba ya mikutano ya serikali na inaonekana wameshirikiana au wamefikia makubaliano muhimu.

Mchezaji, wa mpria wa kikapu wa kike amevalia Jezzy ya bluu, akiruka juu kutupa mpira kwa kikapu wakati wa mchezo. Mpinzani wake yuko karibu, watazamaji wanaonekana nyuma. Hii inaonesha shughuli za mchezo Nchini zikionyesha juhudi za serikali kukuza talanta za kimchezo.

Jengo la huduma za umma limejaa watu wanaosubiri. Kaunta nyingi zinaonekana. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyotoa huduma mbalimbali muhimu kwa wananchi ikifanya kuwa rahisi kupata huduma za serikali.

Ofisi ya serikali ina wafanyakazi walioketi kwenye meza wakihudumia watu. Kuna mabango yanayosema birth and death certificates na efficient government services . Inaonyesha jinsi serikali ilivyotoa huduma muhimu.

Viongozi wa serikali wamekusanyika katika sherehe rasmi. Mwanaume anampatia mwanamke waraka muhimu wa rangi ya blue .Wengine wamesimama wakishuhudia. Hii inaonyesha jinsi serikali ilivyotekeleza sera na mipango yake.

Watu wengi wamevaa shati za njano wakishangilia uwanjani. Wanaonyesha furaha na umoja mkubwa. Hii inaakisi matukio ya kitaifa yanayoungwa mkono na serikali.

Mwanaume amevaa kofia mbele ya umati wenye bendera ya Kenya. Inaweza kuwa tukio la kitaifa au michezo likionyesha usaidizi wa serikali katika kukuza utalii au michezo.

Mwanamke anatoa huduma kwa mwanaume kwenye counter ya huduma Kenya. Vifaa vya kompyuta viko mezani kuashiria utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi kwa ufanisi.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo jeupe lenye ishara ya Huduma Centre. Huduma Centre ni vituo muhimu vya utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi nchini kenya.

Watu wengi wamekusanyika. Wengine wameketi wengine wamesimama. Wanaandika vitu. Kuna meza na karatasi. Inaonekana kama wanasajiliwa na serikali, labda kura au kitu cha serikali.

Viongozi wa serikali wako ofisini. Wanaonekana kupewa maelezo fulani. Mmoja amevaa shati nyeupe. Hii inaonyesha kazi ya serikali ya kuleta maendeleo.

Wanaume kadhaa wamekaa katika mezani nje. Wanaandika au kuangalia karatasi. Inawezekana wanafanya usajili. Mara nyingi, shughuli hizi hufanyika wakati wa maandalizi ya uchaguzi kama vile usajili wa wapiga kura.

Afisa wa serikali amevaa joho rasmi akiinua kitabu cha kiapo nyuma ya podium yenye nembo ya jamhuri. Inaashiria sherehe muhimu ya kiserikali au kiapo cha ofisi.

Tangazo linaeleza kuhusu upatanishi mahakamani nchini Kenya. Inaonyesha nyundo ya mahakama na picha ya utatuzi wa migogoro. Hii ni huduma ya serikali inayosaidia wananchi kutatua kesi zao bila kufika mahakamani.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwa furaha, wengi wakiwa wamevaa nguo nyekundu na kushika bendera ya Kenya. Hii inaonyesha ushirikiano kati ya wananchi na serikali yao, wakionyesha umoja wa kitaifa na uzalendo.

Kundi la vijana wengi wao wanaonekana wamevaa sare za kijani wamekusanyika kwenye uwanja wa nyasi. Wote wanaonekana wenye furaha na umoja. Sare zao zinaashiria kushiriki katika mpango wa serikali. Hii inaonyesha juhudi za kiserikali katika kuendeleza vijana.

Watu wengi sana wako nje. Mbele ni mtu amevaa vesti ya kijani, anaweza kuwa mfanyikazi wa serikali. Wengine wamevaa maski. Mara nyingi, serikali hutoa huduma zinazowahusisha wananchi wengi katika maeneo ya wazi kama haya.

Kundi la watu likishangilia na mikono juu wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Kuna bango kubwa nyuma yao. Imeonyesha tukio la umma au mkutano unaohusisha serikali na wananchi.

Mtu anashangilia kwa nguvu akipeperusha bendera ya kenya. Amevaa rangi za bendera akionyesha uzalendo miongoni mwa umati wa watu. Hali hii inaashiria umoja wa kitaifa na matukio yanayohusu serikali.

Watu wengi wamekaa kwenye foleni katika ofisi kubwa ya serikali. Wafanyikazi wanatoa huduma kwa wananchi. Ofisi za serikali zimejitahidi kuhakikisha huduma zinapatikana kwa haraka na ufanisi kwa kila mwananchi.

Umati mkubwa wa watu wamekaa wakitazama tukio. Wengi wao wamevaa shati zenye rangi nyekundu. Hii inaonyesha mkusanyiko wa umma au matukio ya kitaifa, ambao mara nyingi huandaliwa na kusimamiwa na serikali.

Watu watatu wanatabasamu, mwanaume akiwa na rangi za bendera ya Kenya usoni, wote wamevaa nguo zinazoonyesha uzalendo, Hali hii inashiria umoja wa kitaifa na mshikamano mara mingi huonekana kwenye matukio yanayohusu serikali.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwenye uwanja wakiwa wameeka mikono juu. Hii inaashiria mkutano au tukio muhimu la umma linaohusiana na shughuli za serikali au siasa.

Vitambulisho vya kitaifa vikiwa vimefungwa vizuri. Vitambulisho hivyo hutolewa na serikali kwa ajili ya utambulisho wa raia. Hivyo ni muhimu sana kwa shughuli mbalimbali za kiserikali.

Kundi kubwa la watu limekusanyika chini ya hema. Baadhi yake wamekaa. Kuna meza zenye karatasi kuashiria shughuli za kutoa huduma au usajili. Inaonyesha jinsi serikali ilivyohusiana na wananchi.

Afisa wa serikali anatoa maelezo kwa raia , wanawake wengine wamekaa kwenye kompyuta zao wakifanya kazi za ofisi, eneo hilo ni safi na limewekwa vizuri , linaashiria ofisi ya huduma za umma.

Wachezaji wa Kenya wamesimama jukwaani wakiwakilisha serikali kupitia michezo. Jezi zao zenye nembo ya Kenya na bendera nyuma zinaonyesha ari ya kitaifa.

Mchezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani, wamevalia sare ya machungwa na njano. Michezo ya kitaifa kama hii, mara nyingi huungwa mkono na serikali, kukuza talanta na umoja wa kitaifa.

Kundi la watu wameketi wakisubiri huduma katika ofisi. Mmoja akiwa amebeba mtoto. Mwanamke mmoja amesimama akiwasaidia. Hii inaonyesha jinsi serikali ilivyotoa huduma mbalimbali kwa umma.

Watu wanabeba bango la upatanishi wa mahakama. Hii ni programu muhimu ya serikali inayohusu sheria na kutafuta suluhisho la migogoro kisheria, ikiimarisha mfumo wa haki.

Timu ya raga iliyovaa jezi nyekundu na kijani inashangilia ikishikilia kombe. Michezo kama hii inaweza kuimarisha fahari ya kitaifa na umoja. Mara mingi huungwa mkono kupitia mipango ya serikali kwa ajili ya maendeleo ya michezo.

Kikundi kikubwa cha watu kimesimama mbele ya jengo la mahakama . Bango juu linaeleza kuhusu Judiciary , Tribunals na Specialised Courts. Hili linaonyesha sehemu muhimu ya tawi la mahakama ya serikali.

Meza ya huduma za habari yenye mabango ya information desk na nembo ya Huduma Kenya. Iko mahali pa wazi. Watu wanasimama karibu. Mahali hapa huwakilsha kituo cha kupata huduma mbalimbali za serikali.

Mwanaume amesimama mbele ya mwanamke aliyevaa vazi rasmi akishika kitabu. Hii inaashiria hafla muhimu ya serikali kama vile kuapishwa kwa viongozi ikionyesha utaratibu wa kidemokrasia.

Mwanamke ameonyesha uungaji mkono wa timu ya mpira ya mguu ya Bandari FC, akiwa amevaa jezi na skafu ya timu. Bandari FC inahusishwa na taasisi ya uma. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyoweza kusaidia maendeleo ya michezo na kuunganisha jamii.

Deski nyeupe inayoonekana kuwa ndani la jengo la serikali. Imeandikwa information desk .Nyuma kuna madawati mengine, inaonekana ni sehemu ya mapokezi au huduma ya umma .

Umati wa watu wamekusanyika wakitazama tukio. Mwanamke mmoja amevaa shati lenye nembo ya Kenya Airways. Hii inaonyesha matukio ya kitaifa au ya umma ambapo serikali inaweza kuwakilishwa kupitia taasisi zake.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kaunta ya Huduma Kenya akipokea huduma kutoka kwa afisa. Hapa ndipo wananchi hupata huduma mbalimbali ya kiserikali kwa urahisi.

Umati unashangilia kwa mikono juu, wengi wakiwa wamevalia rangi za buluu, nyekundu na nyeupe. Wanaweza kuwa wamekusanyika kuunga mkono, tukio muhimu la serikali.

Wanariadha wanawake wakiwa na sare za buluu wamekusanyika uwanjani. Inaashiria umuhimu wa michezo, ambayo serikali huunga mkono kwa afya na umoja wa jamii.

Viongozi wa kisiasa wako jukwaani mbele ya ODM. Hii ni shughuli muhimu ya serikali na siasa, ikionyesha jinsi nchi inavyoongozwa.

Watu wamejipanga kwenye foleni na wengine wamekaa katika ofisi, afisa mwenye sare anasimama, hali inaonyesha shughuli za kila siku katika ofisi za serikali, ambapo wananchi hupokea huduma mbalimbali.

Nembo yenye mikono miwili ikiwa imeshikana na maneno tuko pamoja. Hii ni alama ya kisiasa inayohusiana na serikali au siasa za nchi.

Kundi la wanariadha wameshinda taji wakishangilia na kuinua kome kubwa. Hii inaashiria mafanikio katika michezo, jambo ambalo serikali huunga mkono kupitia programu za kukuza vipaji na miundo mbinu za michezo.

Wananchi wamejikusanya kupata huduma mbalimbali kutoka kwa wafanyikazi wa serikali walioketi kwenye meza kuu. Tukio hili linaashiria jinsi serikali ilivyojitahidi kutoa huduma bora kwa wananchi wake.

Wanaume watano wameketi ofisini wakifanya mjadiliano muhimu. Mmoja anaongoza mazungumzo kutoka nyuma ya meza. Bango la Huduma Kenya linaashiria muktadha wa serikali.

Mkutano mkubwa nje, kuna watu wengi wamekusanyika ,kuna hema kubwa zimewekwa. Baadhi ya watu wamevaa sare, hii inaonyesha tukio la serikali labda mkutano wa kiongozi, ni muhimu kwa mawasiliano ya serikali na wananchi.

Watu wengi wazima wako ndani ya ofisi. Wanaume wengi wamevaa suti. Kuna ubao mweupe na kamera. Inaonekana kama mkutano wa serikali au kikao muhimu cha uma.

Kundi kubwa la watu, wengi wao vijana wamekusanyika kwenye uwanja. Inaweza kuwa ni mkutano au tukio la serikali linalokusanya wananchi kushiriki kikamilifu.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za kitaifa wamekusanyika wakinyoosha mikono juu kwa furaha. Hii inaashiria mkutano mkubwa wa umma au sherehe ya kitaifa inayoungwa mkono na serikali kuonyesha umoja wa wananchi.

Watu wawili mmoja amesimama mwingine ameketi. Mtu mmoja amevaa kofia nyekundu mwingine ana beji kubwa shingoni. Wanashika karatasi, wanaonekana kama wanafanya kazi ya muhimu ya serikali, hii inaonyesha shughuli za ofisi za serikali.

Watu wamekaa kwenye kiti wakisubiria huduma, huku wafanyikazi wamesimama wakiwahudumia au kutoa maelezo. Inaonekana kama ofisi ya huduma za umma, ikionyesha jinsi serikali inavyotoa huduma kwa wananchi.

Mwanariadha ameruka na kutua kwenye mchanga. Kuna viti vya uwanja nyuma yake. Serikali mara nyingi huwekeza katika ujenzi na matengenezo ya viwanja vya michezo kama vile uwanja huu wa kuruka.

Ofisi kubwa ambayo ina watu ndani. Wengine wamesimama, wengine wameketi. Pia, kuna computer kwa meza. Hii ineza kuwa ni ofisi ya serikali na wanafanya kazi muhimu ya uma.

Wanaume wawili wanafanya kazi ofisini wakishughulikia karatasi nyingi kupitia kioo. Serikali inatoa huduma za ofisi kwa wananchi wake kuhakikisha kazi zinafanyika vizuri.

Wachezaji wa mpira wanaruka kuwania mpira uwanjani. Mabango na bendera ya Kenya viko uwanjani. Hii inaonyesha serikali inasaidia michezo na vipaji vya vijana wetu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanakimbia uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine nyekundu, wakifuata mpira kwenye uwanja wa kijani. Michezo kama hii ni muhimu kwa maendeleo ya taifa, na mara nyingi huungwa mkono na serikali.